Mboga za kienyeji zinakuzwa kwenye visanduku ndani ya kivungulio. Mwanamume aliyevalia barakoa ameshika kimoja mkononi. Gari nyeupe lililoegezwa nje linaonekana kupitia kwa chandarua.

Mimea ya mnanaa inakuzwa ndani ya kivungulio, kwa kutumia mfumo wa ukulima unaotegemea maji yenye virutubishi pekeake.

Mimea ya kijani inakuzwa kwa mfumo wa ukulima unaotegemea maji yaliyo na virutubishi bila udongo . Bomba nyeupe la plastiki linatumika likiwa wima

Mboga za kienyeji zinakuzwa ndani ya kivungulio kutumia ukulima unaotegemea maji yenye virutubishi bila udongo. Mwangaza wa jua unapenya kupitia chandarua kilicho juu.

Mimea inakuzwa kwenye kifuniko cha sanduku ya plastiki ya kijivu kwa kutumia mfumo wa ukulima unaohitaji maji yenye virutubushi pekee yake. Ndani kuna mabomba madogo meupe.

Mboga zenye matawi ya kijani zinakuzwa kwa muundo wa ukulima unaotegemea maji badala ya ardhi, nguzo za mbao zenye rangi tofauti zimeshilikilia sehemu ya juu isije ikaporomoka miale ya jua inaweza pita na kufikia mboga.

Ng'ombe wamefugwa kwenye boma kiwandani. Wameekewa vizuizi vya chuma vya kijivu ili wasitoke. Wanapitisha vichwa kwenye mianya ili kupata chakula chao.

Mimea inakuzwa ndani ya chafu kubwa. Chandarua kilichoshikiliwa na fremu ya chuma na sehemu moja iko wazi, kinaruhusu miale ya jua na pia hewa kupita.

Bomba nyeusi limewekwa kwenye shamba. Lina sehemu tofauti zinazotona maji yanayotumika kukuza mimea.

Bomba pana, nyeusi linatumika kupitisha maji hadi shambani. Mimea midogo ya kijani kibichi imekuzwa kwa eneo kubwa na inaonekana kunawiri.

Mboga za kijani zinakuzwa ndani ya kivungulio. Mfumo huu huruhusu mkulima kudhibiti kiasi cha joto na mwangaza na kukinga mimea kutokana na madhara ya hali mbaya ya hewa.

Mifereji ya kijivu imepangwa kwa njia ya utaratibu katika mitaro shambani. Kusudi ni kunyunyizia mimea maji kwa njia ya urahisi.